Wachezaji wawili wa mpira wa miguu walemavu wakiwa katika kitendo cha kucheza mpira. Mwanaume aliyevaa jezi ya dhahabu na suruali nyeupe ameruka juu.

Mwanamke ndani ya ukumbi wa mazoezi akiwa ameketi kwenye bench la kuinua vizito amevalia shati jekundu yenye nembo ndogo ya bendera ya Kenya kifuani, suruali nyeusi ya mazoezi na viatu vyekundu.

Eneo kubwa la bustani wenye nyasi fupi iliyokatwa vizuri. Katikati ya nyasi, kwa mbali kuna mlingoti mrefu mweupe wa bendera. Nyuma ya mlingoti kuna miti mingi mirefu na vichaka.

Uwanja wa michezo wa watoto ambao hujatunzwa vizuri ukiwa na vifaa kadhaa vya kuchezea. Upande wa kushoto kuna bembea yenye nguzo zenye rangi nyekundu na nyeupe.

Meza yenye kompyuta mbili za mezani katika mazingira yanaonekana kuwa darasa la kompyuta au maktaba. Kila kompyuta ina skirini nyeusi, kimbodi na kipanya. Juu ya meza ya skirini izo mbili kuna vitambaa au karatasi mbili.

Mwanamke akishikilia kingo cha bawa la kuogelea akiwa nusu ndani ya maji. Anaonekana kuwa mwogeleaji wa kike mwenye nywele fupi zilizofungwa na kofia nyeupe ya kuogelea.

Ukumbi mrefu wa nje labda shule hosteli. Ukumbi huu huna nguzo nyeusi zinazounga paa la mbao. Sakafu ya ukumbi inaonekana kuwa imetengenezwa kwa vigae.

Rundo la vitabu vya shule vilivyopangwa vizuri juu ya meza labda katika darasa, maktaba au duka la vitabu. Vitabu hivyo vimepangwa katika miundo miwili na vina jalada ya rangi ya buluu nyepesi.

Bango kubwa lililobandikwa ukutani ambalo linaonyesha maadhi na kanuni za shule. Kichwa cha bango kinaanza na maneno in our school na kufuatiwa na orodha ya sentensi fupi.

Kitabu cha kiada kinachoitwa Health safety and Manners two reader . Kifuniko cha kitabu kina rangi ya bluu na kina picha tatu za watoto. Picha ya juu inaonesha mvulana mweupe akitabasamu.

Bango jeupe lenye maandishi ya kijani kibichi yanayosomeka kuwa fire assembly point , pia kuna mshale mwekundu unaoelekeza upande wa kulia. Bango hilo limewekwa kwenye vijiti viwili.

Mwanariadha Samson Ojuka akifanya mazoezi au akishiriki kwenye mashindano ya riadha. Amevalia tishati nyeusi yenye nembo nyeupe, kaptura fupi ya kijivu.

Karibu ya mlango wa mbao wenye paneli nyingi zilizochongwa. Mlango una rangi ya asili ya mbao labda umechapwa fanisi na una mpini wa mlango wa chum ana tundu la funguo upande wa kushoto.

Mwanamume mmoja ambaye anaonekana kuwa kiongozi akitoa hotuba kwenye hafla. Mwanamume huyo mwenye ngozi nyeusi na mvi kidogo, amevalia suti ya blue iliyopigwa mistari.

Mwanamke ambaye maelezo chini yanamtaja kama Asiya Sururu, akiwa ameketi kwenye pochi ya kupiga makasia juu ya maji labda mto Oise kama inavyoelezwa.

Wanariadha wa Kenya wakiwemo wanariadha walemavu wanaotumia viti vya magurudumu, wakitembea kwenye sherehe ya ufunguzi, au kufunga ya mashindano fulani ya kimataifa, kama inavyoashiria bendera nyingi za mataifa mengine.

Safu ya viti na meza za shule zikiwa zimepangwa kwenye sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia. Kiti kilicho mbele kabisa kimeonekana vizuri kikiwa na kiti cha mbao na sehemu ya kuandikia.

Jengo la kifahari au nyumba kubwa ikiwezekana la ghorofa mbili. Mbele ya jengo kuna ngazi iliyopinda inayoelekea kwenye mlango mkuu wa mbao. Mlango huo unaonekana kuwa na paneli nyingi ndogo za mraba juu na unafuatiwa na madirisha marefu.

Ukuta wa darasa la watoto ukiwa na mabango ya kufundishia yanayohusu siku za wiki. Juu kabisa kuna bango kubwa lenye maneno DAYS OF THE WEEK kwa herufi kubwa. Chini yake kuna mabango saba madogo.

Wanariadha watatu wanaume wakishandana katika mbio za riadha uwanjani. Mwanariadha aliye katikati ambaye anaonekana kuwa wa Kenya kwa jina la Kimani na neno Kenya kwenye jezi yake nyekundu na nyeusi.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu amevalia shati la miraba la rangi ya kahawia na nyeupe, tishati ya kijivu ndani na suruali ya jeans ya bluu iliyokolea, mikono yake imewekwa kwenye magoti yake.

Mwanamke mwanariadha ambaye anaonekana kuwa wa Kenya akisimama mbele ya bango kubwa la blue lililoandikwa Paris 2024 qualified na nembo ya World rowing. Amevalia sare ya michezo yenye rangi ya machungwa.

Sehemu ya nje ya nyumba ya kisasa yenye paa la vigae vya rangi ya kahawia ya machungwa, makuta za rangi ya njano isiyokolea, kuna ukumbi mpana mbele ya nyumba ulioshikiliwa na nguzo za mviringo za rangi sawa na kuta.

Sehemu ya ukuta wa darasa au chumba cha kufundishia. Juu ya ukuta kuna chati zilizopangwa kwa mstari zinazoonyesha herufi za alfabeti katika herufi kubwa na ndogo, zikiwa zimeandikwa kwa mtindo wa kishairi.

Bango jeupe lililobandikwa kwenye mlango wa mbao wenye rangi ya chungwa au kahawia iliyokolea. Bango hilo lina ujumbe wa kukaribisha na kanuni za chumba zilizopangwa kwa namna ya aprocitic

Wanariadha wawili, mwanaume na mwanamke wakiwa wamesimama wakiwa wameshika bendera ya Kenya, labda baada ya mashindano ya riadha. Wote wawili wanatabasamu na kuonekana wamevalia mavazi ya michezo.

Watu watatu kwenye uwanja wa michezo labda wakifanya mazoezi. Katikati kuna mwanaume mrefu aliyevaa jezi nyekundu na nyeupe, kaptura nyeusi na viatu vya michezo. Anaonekana akitembea uwanjani.

Wanariadha wanne wa kiume wa Kenya, ambao wanaonekana kuwa wanariadha wa mbio ndefu, wakiwa wamesimama pamoja na kutabasamu au kutazama kamera.

Kundi la wanawake saba wote wakiwa wamevalia fulana nyekundu zilizoandikwa kenya na wameketi kwenye viti maalum vya magurudumu vinavyotumika kwa ajili ya michezo. Wamekaa katika duara wakitazamana na kutabasamu.

Karatasi ya mitihani au kazi ya nyumbani huenda somo la dini kwa kuzingatia maswali yanayoulizwa karatasi ina maswali kadhaa yaliyoandikwa na kiingereza majibu yameandikwa kwa mkono.

Kundi la wanawake wakishiriki katika shughuli za riadha au mazoezi ya nje kwenye uwanja wa nyasi. Katikati kuna wanawake wawili wakiwa wanakimbia wote wakiwa wamevaa nguo za michezo.

Rundo la karatasi zenye rangi mbalimbali zilizokunjwa au kusongwa na kuwekwa ndani ya begi au chombo kikubwa. Karatasi hizi zina rangi angavu kama vile manjano, pinki, bluu, zambarau na nyeupe.

Mlango ambao unaonekana kuwa mlango wa chumba cha maabara. Juu ya mlango, kuna bango ndogo kuna maandishi meusi yalioandikwa chemistry lab .

Bango la elimu kuhusu usimamizi wa taka hasa katika shule na vitongoji. Kichwa kikuu cha bango ni Waste Management in Schools and Our Neighbourhoods ambapo ni kauli la mbiu Reduce, Reuse, Recycle .

Meza yenye kompyuta mbili za mezani na vifaa vyake. Mandhari ya nyuma ni ukuta wa rangi ya kijani kibichi. Kwenye meza nyeupe kuna screen mbili nyeusi za kompyuta za chapa ya DELL. Kila screen ina kibodi yake.

Kifaa cha kufutia ubao mweusi kikiwa kimewekwa kwenye ukingo wa chini wa mbao au ukuta. kifaa hicho kina msingi wa mbao na sehemu ya kufutia yenye rangi nyeusi.

Eneo la kazi la kompyuta, likiwezekana kuwa katika maktaba, mahabara ya kompyuta, ambapo kuna skrini nyeusi ya kompyuta, iliyowekwa juu ya meza nyeupe. Chini ya skrini kuna kibodi cheusi na panya mweusi.

Ukuta wa ndani wa jengo labda kituo au ofisi ukiwa na nembo na sahani ya kumbukumbu. Kuna nembo kubwa iliyojengwa ambayo inasomeka KSDC na chini yake, Kenya society for Deaf Children.

Kurasa mbili za kitabu zinazoonekana kuwa kitabu cha shule au cha elimu kinachohusu afya na usafi. Kichwa cha habari ni your health and rule for skincare, keep clean ambapo kuna watoto wanne wakifanya shughuli mbalimbali za usafi.

Mwanaume mwendesha baiskeli, akipanda baiskeli ya mbio barabarani. Amevalia mavazi maalum ya kuendesha baiskeli ambayo ni fulana na kaptura nyeusi zenye michoro ya rangi mbalimbali pamoja na kofia ya chuma nyeupe.

Jengo la shule au kituo cha watoto huenda ni chekechea kutokana na michoro ya wanyama pori iliyopakwa kwenye kuta zake. Jengo lina ukuta mweupe na paa la bati lenye rangi ya kahawia.

Bango la kufundishia muda lililobandikwa ukutani. Bango hilo lina rangi nyekundu na lina mchoro mkubwa wa saa katikati yake. Saa hiyo imezungukwa na petals yaliyoandikwa nyakati mbali mbali.

Timu ya kandanda ya walemavu wakiwa wamevalia sare zao rasmi, zenye rangi za bendera ya Kenya. Kwenye kifua cha jezi zao kuna muundo unaofanana na ngao.

Wanariadha wawili wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Mwanamume yuko upande wa kushoto amevaa fulana ya rangi ya chungwa na kaptura nyeusi. Mwanamke yuko upande wa kulia amevaa fulana ya rangi ya kijani kibichi.

Uwanja wa michezo wa watoto ulioko nje wenye vifaa mbalimbali vya kuchezea. Kuna seti kubwa ya vifaa vya kuchezea, vyenye rangi angavu kama vile blue , nyekundu na njano.

Rundo la vitabu vya shule au vitabu vya hadithi vikiwa vimepangwa. Kitabu kimoja kilicho wazi zaidi kina jalada la rangi ya pinki na picha ya katuni ya wanyama. Juu ya jalada kuna majina yaliyoandikwa kama Ayubu.